Bango la kufundishia herufi za alphabeti za kingereza lililotundikwa ukutani mwa darasa au chumba cha watoto pia bango hilo kuna urembo wa picha ndogo za katuni sehemu ya juu ya bango ambayo ni nyeupe.

Jengo la shule au kituo cha watoto. Jengo hilo lina ukuta mweupe na paa la bati la rangi ya kutu. Chini ya paa kuna uchoraji wa wanyama mbalimbali wa Afrika kama vile Twiga, Nyati na Tembo.

Timu ya soka ya Kenya inayojumuisha wachezaji wenye ulemavu wa miguu kundi la wanaume wakiwa wamevaa suti ya michezo za rangi nyeusi na mistari miekundu na mieupe wamesimama kwenye uwanja wa soka wenye nyasi bandia. Suti hizi zina maandishi Kenya.

Wanariadha wawili wa Kenya wakitembea pamoja baada ya kumaliza mbio. Mwanariadha wa kulia ambaye anaonekana akiwa amechoka amefunika macho yake na bendeji, amevalia jezi nyekundu ya Kenya na jina Kimani.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu kwenye uwanja wa udongo mwekundu. Wachezaji wote wawili wana ulemavu wa miguu na wanatumia bakora, kusimama na kutembea. Mchezaji aliye upande wa kushoto amevaa jezi ya kijani na nyeupe.

Orodha ya kanuni na maandishi yanayotarajiwa kufuatwa na wanafunzi na jamii ya shule. Bango hili limeandikwa kwa lugha ya kiingereza na kila kanuni imeandikwa kwenye ubao tofauti kwa rangi tofauti.

Wanariadha wawili mmoja akiwa mwongozo wa mwingine, wanatembea pamoja uwanjani wakiwa wamevalia mavazi ya mbio. Mwanariadha aliye upande wa kulia ambaye amevaa kitambaa cha buluu machoni anaonekana akishangilia na mikono juu.

Jengo la shule la ghorofa moja ambalo lina vyumba kadhaa vya madarasa. Jengo hilo limepakwa rangi ya manjano na juuyake kuna mstari mwekundu. Madirisha na milango ya madarasa yamepakwa rangi ya buluu. Juu ya kuta kuna michoro na madirisha ya elimu.

Mlango wa mbao wenye bango la karatasi lililobandishwa. Bango hilo lina maandishi mawili. Juu kwa herufi kubwa nyeusi umeandikwa No exit for students .Chini yake kuna picha ya ishara ya tahadhari , ambayo inaashiria kuwa mlango huo haupaswi.

Mwanariadha Wesly Kimeli Sung, akiwa amesimama kwenye wimbo wa riadha amevaa fulana nyekundu ya michezo yenye maneno Kenya na nembo ya Nike. Hii inaonyesha wazi mikono yake, hasa mkono wa kulia.

Kitabu cha shule kilicho wazi kikiwa kimewekwa juu ya meza ya mbao. Jalada ya kitabu lina kichwa empty, safety and manners na namba mbili. Jalada hilo lina picha ya watoto.

Meza ya kompyuta yenye kompyuta mbili na vifaa vilivyowekwa. Kila kompyuta ina skrini nyeusi ya deli na kibodi. Juu ya meza katikati ya skrini kuna vifaa vya mausi na vitambaa vya karatasi zenye rangi. Upande wa kulia kuna rundo la vitabu.

Sehemu ya nje ya nyumba moja yenye bustani ndogo. Nyumba imepakwa rangi ya njano na ina paa la vigae vikuu. Kuna nguzo kadhaa zinazoshikilia paa la varanda. Mbele ya nyumba kuna nyasi zilizotunzwa vizuri.

Kitabu cha kiada cha lugha ya kiingereza kinachoitwa Junior English 2 ilichoandikwa na Haydn Richard, kitabu hicho kimechakaa na kinavumbi na kina maua ya buluu na nyuki.

Ukurasa wa kitabu cha kiswahili, ambao ni ukurasa, una picha tatu kwa maelezo yake. Picha ya kwanza ni ya lori lililobeba mchanga. Na maelezo yanasema gari hilo linaitwa lori. Mchanga uliobebwa ni mzito.

Mwanaume akipanda baiskeli ya mbio barabarani. Amevaa vazi la baiskeli lenye rangi nyeusi na mchanganyiko wa rangi mbal mbali na pia amevaa kofia nyeupe ya kujikinga. Baiskeli yake ina fremu ya rangi ya kijani kibichi na maneno Pina Rello yameandikwa kwenye fremu hio.

Mlango mwekundu wa chuma unaonekana kuwa wa darasa la shule, mlango umejengwa kwenye ukuta wa mawe wa rangi ya kijivu na kahawia, kuna kibao kidogo juu ya mlango, kilichoandikwa gredi one C na jina ya mwalimu Mister Mori.

Eneo la kompyuta kwenye meza kuna skrini ya kompyuta ya Dell, na Keyboard juu ya screen . Kuna karatasi iliyoandikwa Internet Facilities Srictly For Educational Purposes Only. Hii inaashiria kuwa kompyuta hiyo inapatikana katika taasisi ya elimu.

Mwanariadha wa kenya samuel kimani akisherehekea ushindi baada ya kumaliza mbio za mita elfu tano katika michezo ya olimpiki ya walemavu ya Rio 2016.

Jengo refu la gorofa mbili likiwa na paa la rangi la kahawia jengo limejengwa kwa mtindo wa kisasa lina madirisha mengi yenye vioo vya kijani na milango ya mba kila dirisha linamilango ya kufunga ya kijani. Ghorofa zote mbili zina madirisha mengi.

Mufuko mkubwa ulionjaa karatasi za rangi tofauti ambazo zimefungwa katika mirija, karatasi hizi ni za ufundi au shughuli za sanaa, kuna mrija mingi ya karatasi zilizofungwa kila moja ikiwa na rangi yake, kama vile pinki samawati na zambarau.

Darasa la komyuta lenye meza na viti vingi. Kwenye meza hizo, kuna komyuta zilizopangwa kwa mistari. Kuna ubao mweupe upande wa kulia na madirisha yenye mapazia ya rangi ya machungwa inayoonekana upande wa kushoto.

Jengo la ghorofa moja, ambayo linaonekana kuwa shule au ofisi. Likiwa na paa la vigae vyekundu, na kuta za mawe ya rangi ya kahawia. Kuna milango miwili ya mbao, na dirisha moja.

Rundo la vitabu vilivyopangwa juu ya meza au rafu. Kituo cha picha kinazingatia kitabu kimoja cha hadithi cha watoto chenye jaada ya pinki. Kichwa cha kitabu kinasomeka Ayubu mashakani, na jina la mwandishi John Habwe pia linaonekana.

Mwamke ambaye ni mwana riadha ameketi kwenye mashua maalumu ya kasia iliyo ndani ya maji amevalia shati jekundu lenye neno Kenya mbaele na kofia ya michezo kando yake Kuna kiti cha magurudumu ambacho kimeingia kwa maji.

Mitungi mitatu ya gesi na kizimamoto kimoja. Mitungi ya gesi imepangwa upande wa kulia moja ikiwa rangi ya chungwa na nyingine rangi ya kijivu. Kizimamoto chenye rangi nyekundu kimetundikwa ukutani upande wa kushoto.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wenye ulemavu wakitumia mikongojo. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya manjano anatumia mikongojo yake kushika mpira hewani. Mchezaji mwingine amevalia jezi ya rangi ya machungwa anaonekana kumwangalia kwa furaha.

Eneo la nje lenye mimea na nyasi katikati kuna mlingoti mrefu wa rangi nyeupe ukiwa umesimama kwenye msingi wa seke. Nyuma ya mlingoti kuna miti mingi na tangi kubwa la maji ya rangi nyeusi.

Jengo la ghorofa, lenye kuta zilizojengwa kwa mawe na rangi nyeupe. Jengo hilo lina madirisha mengi ya mraba, kuna Uzio mdogo wa kijani, mbele ya jengo karibu na Uzio huo, kuna bango kubwa jekundu.

Elimu ya juu ya usimamizi wa taka yenye kichwa cha habari waste management in school and our neighborhoods. . Bango hili limegawanywa katika sehemu kadhaa. Chipuko la taka linaeleza mahali taka hutoka, aina za taka inaeleza kuhusu taka zinazooza.

Kitabu cha kingeresa na kifaranza ambacho kimeandikwa longhorn methode de francais wa darasa la nne mchora wa jadada inaonyesha watoto watatu wakiruka kamba, moja anaruka na wengine wawili wanashika kamba.

Wanariadha wawili barabarani, mwanariadha mmoja amelala chini akiwa amevalia nguo nyekundu na kitambaa cha macho cheusi, anaonekana amechoka au amejeruhiwa, mwanariadha mwingine amevalia fulana ya rangi ya machungwa.

Waendeshaji wa baiskeli wawili wakiwa wamevalia sare za timu ya kenya wakishiriki katika mashindano ya baiskeli. Wanaendesha baiskeli moja aina ya tandem yenye viti viwili. Wanaendeshaji hawa wote ni wanaume weusi wamevalia nguo nyeupe.

Sehemu ya ndani ya jengo inaonekana kama ukumbi au chumba cha mikutano. Meza nyingi na viti vyeupe vya plastiki vimepangwa kwa safu vikiwa tayari kwa matumizi. Sakafu imefunikwa na vigae, sehemu moja ikiwa na vigae vya rangi ya kahawia.

Kichwa cha habari Our Forest Our Future ,bango hili lina maelezo kuhusu misitu ,umuhimu wake na jinsi ya kuitunza, bango limegawanywa katika sehemu nne kuu ,aina za misitu hapa panaeleza kuhusu misitu ya asli.

Timetable au ratiba ya masomo ya shule iliyoandikwa kwa mkono kwenye karatasi. Kichwa cha ratiba kinasomeka Thika Road Christian School Timetable. Ratiba hiyo inaonyesha masomo na muda wake kwa siku za wiki.

Ubao mweupe wa darasa ulioandikwa kwa mkono inaonekana kuwa ni maandalizi ya mashindano ya kuogelea. Kichwa cha tendon swimming gala. Sehemu ya kushoto kuna mambo makuu mahali matukio mashiriki na mipango.

Kifutio cha ubao mara nyingi hutumiwa darasani. Kifutio hicho kimetengenezwa na kipande cha mti na sehemu ya kufutia chenye rangi nyeusi. Kinaonekana kimewekwa kwenye ukingo.

Mwanariadha wa kuruka mbali Samson Ochuka akitua kwenye mchanga baada ya kuruka. Amevaa tshirt nyeusi na kaptula ya kijivu. Baada ya kutua ameinuka kwa mikono mmoja kwa mchanga unamwagika kando yake.

Darasa la shule lenye madawati na viti vya mbao vikiwa vimepangwa kwa safu. badhii ya madawati yana karatasi au vitabu juu yake. Madirisha ya chumba yana mapazia ya rangi ya waridi. Ukutani kuna bango lenye picha na maandishi ya water is na kwenye sakafu kuna tiles .

Mwanamke ambaye ni Hellen Wawira akiwa ameketi kwenye benchi ya mazoezi ya kunyanyua vyuma, ameshikilia mkono mmoja na amevalia fulana nyeupe na suruali nyeusi yenye muundo wa rangi tofauti, nyuma yake kuna kifaa cha kunyanyua vyuma.

Wanaume wawili kwenye chumba cha mazoezi ya dondi. Mwanaume mmoja amevaa fulana nyekundu yenye nyota, suruali ya bluu na glovu za dondi za bluu. Anashikilia mfuko wa dondi. Mwanaume mwingine ambaye ana ulemavu wa mwili na ameketi kwenye kiti cha magurudumu.

Mwanariadha Samson Ochuka akifanya kuruka kwa muda mrefu katika uwanja wa michezo, amevalia fulana nyeusi na kaptula ya kijivu, pamoja na viatu vya kijani kibichi, anaonekana akiruka juu ya shimo la mchanga, nyuma yake kuna uwanja wa michezo.

Wanariadha wawili mmoja akiwa ameongozwa na mwingine wakikimbia pamoja kwenye uwanja wa riadha mwanamke aliye upande wa kulia amevalia kitamba kwa macho cha rangi ya kijani na manjano na anaonekana kuwa na upungufu wa kuona.

Sehemu ya darasa au chumba cha masomo ukutani kuna chati ya alphabeti iliyoandikwa herufi kubwa na ndogo pamoja na majina ya miezi au siku za wiki, kwenye ubao mweupe kuna mahadishi ya luhga ya kiingereza.